Huyu ni ng'ombe ambaye inaonekana kuwa gonjwa sana. Imekuwa nyembamba na ana vidonda mbalimbali na vitu vingine pia vimefura mwilini mwake kila mahali hadi kwa miguu.

Tunaweza kuona ng'ombe nne. Ng'ombe wa maziwa wako na lishe pale vilevile wamo na maji pale. Wanaangalia kamera vizuri sana na kusimama pale.

Hapa ni sokoni pa kuuza ndizi zilizoiva. Wauzaji wako wengi sana, naona pia wanunuzi ambao wanataka kununua ndizi zile. Zimewekwa juu ya mikokoteni pamoja na magunia.

Hawa ni ng'ombe wa aina tofauti tofauti. Wanatumiwa kupata maziwa na lishe bora. Vilevile twaweza kuona mkulima wao akiwapea lishe ambayo wanakula wakiwa wamefurahi sana.

Huu ni mmea. Mmea hili linaitwa mahindi. Bado ni ndogo ilhali baada ya muda mchache itakuwa imemea vizuri na kutoa mazao mazuri.

Huyu ni mkulima ambaye anaeka taa kati kati la shamba lake, kutumiwa kwenye shamba lile usiku na hata kufukuza wanyama wanaotaka kuharibu mi mi mimea zake.

Ngombe mbili iliyo na mkia mrefu inakamuliwa kutumia njia ya kisasa ya kutumia mashine mbali mbali ambayo ni njia inayo saidia sana wakulima kupata maziwa mazuri.

Kunaye msichana mrembo sana ambaye amevalia shuka pamoja na long'i . Anakamua ngombe na huyu ng'ombe anaonekana kuwa na maziwa tamu na nyororo sana. Amekaa nyasini pia.

Hii ni shamba inayotumiwa kupanda ndizi. Naona migomba mbalimbali mengine makubwa mengine madogo ambayo ndiyo yamepandwa, mengine ambayo ndio yanachipuka kutoka kwenye mchanga na vitu mbalimbali kama matawi pia.

Hapa ni pahala pa kuangalia maziwa ikiwa sawa. Naona mhudumaji yule akiwa msichana, anatumia kifaa kuangalia ikiwa maziwa lile lenye liko kwenye chupa iko sawa na iko sawa kutumika na binadamu.

Huyu ni mkulima aliyevuna mahindi yake shambani. Anazidondoa moja kwa moja akitumua mikono. Naona pia ameweka vitu vyake vya kutembea hapo kando yake na ni mkulima mwafrika.

Hii ni soko ya ndizi. Naona ndizi kadhaa na lori zile ambazo zimetumika kuleta ndizi hizi. Vile vile naona wakulima wanaojaribu kutoa ndizi kwenye lori.

Hii ni ndizi yenye rangi ya manjano . Imewekwa katika kibanda cha ndizi tano. Inang'aa sana na inaonekana kuwa tamu zaidi. Inatupea vitu vingi sana mwilini.

Hili ni shamba la kupanda ndizi. Tunaona mgomba mbali mbali, zingine zikiwa nchanga na zingine zikiwa kubwa, zingine zikiwa na ndizi imemea na zingine bado. Ni ndizi mingi sana na imegawanywa kwa njia mzuri.